Kuna shamba lenye mimea ambayo imepandwa kwa mpangilio mzuri. Kuna mabomba madogo yaliyopangwa karibu na mizizi ya mimea, yanayotumika kunyonyesha mimea hizo.